Kifungashio chenye rangi nyekundu na njano, ikiwa na maandishi kitoksi na picha ya kifaranga mdogo, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za mkulima na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi ya kijani kikiwa na maneno 'Wormstop' na picha ya mbwa aliyesimama kwa furaha ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao."

Duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo lenye jina " Frida Chemical" likiwa wazi tayari kuhudumia wateja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu, kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Kifungashio cha rangi: nyeupe, nyekundu na bluu chenye maandishi "bioline" ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huongeza umuhimu wa kuwa hudumia kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Jengo la biashara lenye bango linalosomeka limejengwa kando ya barabara. Likiwa na muonekano mzuri magari hapo ndipo wakulima hupata pembeheo bora na mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao.

Kifungashio cha rangi nyeupe kikiwa na picha ya mbwa mweupe, aliyesimama ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio mbalimbali (vikubwa kwa vidogo) vyenye rangi tofauti, ni mfano wa dawa za mifugo na mimea zinazopatikana kwenye maduka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya mimea na wanyama, na huakisi umuhimu wa kuhudumia mimea na mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wake.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

Mfuko mkubwa mweupe wenye majina safizalvi" ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenye "maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mbolea hii hutumika kuongeza rutuba kwenye udongi na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Watu wawili wamesimama pembeni ya mifuko ya mbolea ya rangi nyeupe, ikiwa na ukubwa tofauti na imepangwa vizuri. Pembejeo hizi zinapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, ambazo hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo wa na kusaidia ukuaji bora wa mimea. Hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Duka la pembejeo na dawa za mifugo lenye jina "OSHO", likiwa wazi huku wauzaji wamekaa ndani tayari kuhudumia wateja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu, kwa ajili ya afya za mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa ameegemea rundo la zao aina ya kabichi zilizotoka kuvunwa na kukomaa vizuri, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni, ili kuziuza na kujipatia kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yake na ya kaya yake.

Mkulima akichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu anatenganisha zile bora kwa ajili ya soko, kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Mananasi yamevunwa na mkulima na kuwekwa kwenye kikapu tayari kwa kupelekwa sokoni huku shamba likiwa limestawi vizuri, ikiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea, mananasi haya ni zao la biashara lenye faida kubwa kwa mkulima na huchangia pato la kaya na taifa.

Kundi la wakulima wa jinsia ya kike na kiume wanaendelea na zoezi ya uvunaji wa zao la biashara ya mahindi wanaolivuna na kuliweka kwenye vikapu, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sokoni na sehemu nyingine za biashara ili kuuza na kujipatia kipato.

Ndani ya shamba la mimea mingi ya kijani kibichi, mahindi yamesambazwa chini ya jua ili yakauke vizuri, huku mkulima akiwa amebeba gunia baada ya kulipakia kichwani mwake tayari kusafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakiwa wanapanga zao la pilipili hoho zilizokomaa vizuri, zenye rangi ya kijani angavu kwenye vikapu baada ya kuvuna. Wakiwa tayari kuzisafiridha na kuzipeleka sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa.

Wakulima wanapakia zao aina za viazi kwenye magunia makubwa yaliyo jaa mazao haya, tayari kwa kusafirisha kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato, mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililo limwa vizuri yana dhibitisha hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida kubwa.

Kundi la wakulima limebeba zao aina ya kahawa katika vichwa kwenye ndoo na kumwaga sehemu kwa ajili ya kuzichambua, wakitenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hili la biashara tayari kwa kupeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kipato cha familia na jamii nzima.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

Mkulima wa jinsia ya kiume, ndani ya shamba lenye miti mingi ya kahawa; iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno hayo muhimu ya biashara, ambayo anatarajia kuyapeleka na kuuza sokoni.

Mipapai ya kisasa mifupi iliyokomaa ikiwa na matunda mengi ,imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo na juhudi za mkulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa ajili ya biashara.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao aina ya viazi baada ya kuvunwa, wanaviweka kwenye vyombo maalumu wakiviandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.

Mkulima wa kiume akiwa amechuchumaa shambani, huku ameshika nyanya ya kijani mkononi mwake ambayo bado haijaiva amezungukwa na mimea ya nyanya iliyopandwa kwa ustadi, ikionyesha kazi na bidii ya umakini wake katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi, yakidhihirisha juhudi zake katika kuhakikisha mavuno bora.

Kundi kubwa la wakulima linachambua kwa makini zao aina la kahawa zilizoiva, za kijani na nyekundu wanatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hiii ya mikono, inaakisi umakini na thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Kundi la wakulima liko shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la wakulima linachambua kwa makini zao aina la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wanatenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaakisi umakini na thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Mananasi yamevunwa na wakulima na kuwekwa kwenye vikapu, tayari kwa kupelekwa sokoni huku shamba likiwa limestawi vizuri likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea, mananasi haya ni zao la biashara yenye faida kubwa kwa wakulima na huchangia pato la kaya na la taifa.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani yamesimama juu ya udongo wenye unyevu yakidhihirisha afya ya zao hili shambani, yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, yana akisi matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaoyalima kama zao na biashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwaamechuchumaa ndani ya shama lenye miti ya mipapai mingi iliyobeba matunda yaliyo komaa na kuiva. Anafurahi mazao haya tayari kuyavuna na kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni ili ajipatie kipato.

Wakulima wakiwa shambani wanapakia karoti kwenye gunia kubwa lililojaa zao hili tayari kwa kusafirisha kupeleka sokoni mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara iliyolimwa kwa faida kubwa.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

Shamba la pilipili limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, pilipili nyingi zimeiva kwa rangi nyekundu ang’avu huku nyingine zikiwa bado za kijani, mavuno yapo tayari wakulima wataandaa pilipili hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini, vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni, na kuuza kwa ajili ya kujipatia vipato.

Wakulima wakiwa wamepakia zao aina ya mihogo kwenye magunia makubwa yaliyojaa vizuri sana, tayari kwa kusafirisha kupelekwa sokoni na kuuza ili kujipatia kipato. Mazingira ya kijani yanaakisi shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili na zao la biashara lililolimwa kwa faida.

Kundi la wakulima limekusanyika shambani, kuchambua viazi huku likiendelea kuvuna. Wanaviweka kwenye ndoo, huku wakiwa wameinama. Wanaandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa, kwa ajili ya kipato chao.

Kundi la wakulima, likiwa shambani, likiendelea na zoezi ya uvunaji wa zao aina ya viazi, tayari vingine vimevunwa na kulundikwa chini, juu ya ardhi ya shambani, vikiandaliwa kusafirishwa kwenda sokoni, ili viuzwe na kuwapatia wakulima hawa kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani, imepangwa chini Kwa mpangilio mzuri, wakulima wakiwa wanaratibu upandaji wake, huku wengine wamekaa pembeni wakipumzika baada ya kazi. Wanajiandaa kusafirisha sokoni kama zao la biashara lenye thamani.

Kundi la wakulima likiwa shambani wakiendelea na zoezi la uvunaji wa zao aina ya viazi, wakiviweka pembeni huku wakijiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye samani kubwa kwa kipato chao.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

Bustani ndogo yenye mboga mboga na matunda ya aina mbalimbali ikiwa imejaa rangi tofauti kama vile kijani kibichi, mkulima ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwajili ya matumizi ya kibiashara.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa, anatazama kwa fahari mazao yalivyomea kwa mpangilio mzuri, akijivunia mafanikio ya zao hili la biashara litakalomletea kipato bora.

Kundi la wakulima waliovaa mavazi ya kujikinga wakiwa wanachagua maparachichi, na kuyapanga kwenye vikapu vya rangi ya njano, tayari kwa kukusanya zao hili la muhimu la biashara ambalo wanatarajia kulisafirisha na kuliuza sokoni ili kujipatia kipato.

Zao aina ya nyanya zilizoiva vizuri kwa rangi nyekundu, ikiwa limetandazwa chini ya ardhi ya shamba lenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa usahihi, ikiwa tayari kusafirishwa kupelekwa sokoni na kuuzwa. Ili mkulima aliyelima zao hili ajipatie kipato.

Katika shamba kubwa la mimea kijani kibichi ya zao la kitunguu, vitunguu vingine tayari vimevunwa na kutandazwa kwa wingi juu ya ardhi kavu ya shamba, vikikaushwa tayari kwa kupelekwa sokoni. Mandhari yanaonyesha kuwa zao hili la kibiashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, ni chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Ndani ya shamba zao aina ya mahindi limesambazwa chini ya jua hili likauke vizuri, huku mkulima wa jinsia ya kike aliyevalia nguo nyeupe amesimama kwa majivuno, tayari kwa kulisafirisha kama zao la biashara kwenda sokoni na maeneo mengine ya mauzo ya kilimo ili kujipatia kipato.

Shambani, Mkulima amechuchumaa pembeni ya mkusanyiko wa nyanya zilizoiva baada ya kuvunwa, akiwa ameshika nyingine mkononi kwa furaha. Amezungukwa na shamba la nyanya lenye mimea ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri, akijiandaa kusafirisha mazao haya kwenda kuuza sokoni na kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa ndani ya shamba lenye mimea mingi ya nyanya iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu, na kijani akijitahidi kuchagua kwa uwangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kwenda kuyauza sokoni.

Wakulima wamepanda miche michanga sana iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha kila mmoja katika chombo chake, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche kinadhihirisha afya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha ndani ya chombo maalumu, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wa jinsia mbalimbali waliovalia mavazi ya kujikinga, wanavuna mazao aina ya parachichi kutoka kwenye miti mdogo na kuviweka kwenye vikapu vya rangi ya njano, maparachichi haya hutumika kama zao la biashara au wanatumia kwa matumizi binafsi.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopandwa kwenye ndoo ndogo huku ukiwa na nafasi ya kutosha, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji , palizi na ufuatiliaji wa ukuaji kijani cha miche kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda mimea ya vitunguu katika mstari, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa chama. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hii na kusaidia kuhifadhi unyevunyevu, ili kuongeza uzalishaji.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mistari vizuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au ya biashara.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mstari katika shamba kubwa, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa unasambaza vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mmea na kusaidia kuhifadhi unyevu ili kuongeza uzalishaji.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye miraba yenye nafasi ya kutosha juu ya chombo maalumu. Wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki, ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji wa ukuaji. Kijani cha miche hii kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Mkulima wa jinsia ya kiume amechuchumaa shambani huku mkononi ameshika nyanya ya kijani ambayo bado haijaiva vizuri, amezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikionyesha kazi ya bidii na umakini katika kilimo chake, mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi yakidhihilisha juhudi za wakulima hawa katika kuhakikisha mavuno bora.

Nyanya zimepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo, wanajivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu sana.

Shambani, mkulima amechuchumaa katika shamba kubwa la matikiti maji huku mkononi akiwa amepasua moja iliyoiva vizuri kwa rangi nyekundu tayari kwa kusafirisha na kupeleka shambani na nyumbani, nyingine kwa ajili ya kuuza na mengine kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Wakulima wa jinsia ya kiume akiwa anaendesha trekta lenye rangi ya bluu, kulima na kuandaa sehemu ya shamba kwa ustadi. Mandhari hii inasisitiza umuhimu wa mashine za kilimo, katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima.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

Katika shamba la kisasa la ndani, mashine ya kisasa inaendelea kulima mimea bila kutumia udongo. Ikitumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia huku nyingine zikitoka juu, husaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo.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

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuendeshea mimea ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyoning'inia. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu kazi za binadamu.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia kuandaa shamba kwa ajili ya upandaji. Mashine huu hupunguza muda na hiyo kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la ndani la kuoteshea mimea, inapita taratibu katikati ya mimea hii. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu za binadamu.

Trekta imefunga mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa; Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Magari aina ya trekta yamefungwa mashine kubwa za kulimia zenye rangi nyekundu, zinazoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazim, sehemu zake zinazozunguka kwa chini zinakata udongo wa kasi huko nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda, mashine hii ya kisasa kurahisisha maandalizi ya shamba huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Katika shamba la kisasa kilimo cha haidroponi kinaendelea, ambapo mboga inalimwa bila kutumia udongo, bali limepandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba ndogo za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora ndani ya muda mfupi.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

Mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe, ikikagua shamba la matunda lenye mpangilio mzuri, ikiwa na mimea iliyostawi. Huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva tayari na kuwa mekundu, huku mengine bado ni ya kijani. Matunda haya huvunwa kwa uangalifu, huchakatwa na kupakiwa kupelekwa kiwandani au hupelekwa sokoni kuuzwa kama zao la biashara.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

Wakulima wawili wa kiume wanaendesha trekta jekundu kulilia na kuandaa shamba kwa ustadi, Sekta hii inasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Mandhari haya inasisitiza umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na nyeusi kuandaa sehemu ya shamba lake kwaajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ikichimbua udongo kwa Kasi na kwa usahii. Mashine hii huraisisha kazi, kuokoa muda na kupunguza nguvu kazi ya mikono hivyo kuongeza uzalishaji katika kilimo.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma inaacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na urahisisha kazi kwa mkulima.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

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka, tayari kwa kupandwa. Mashine hiyo ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Ndani ya shamba kubwa sana la kisasa kuna mashine inayolima mimea kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, inatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone huku ikiendelea kuangalia ukuaji wa mimea, mfumo huo unaongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku kuhakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Wakulima wawili wanaendesha gari aina ya trekta iliyofungwa majembe makubwa ya kulimia, yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi sehemu zake zinazozunguka zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda, mashine hii ya kisasa uraisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika eneo la kilimo.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

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi. Huku maji ya kijani yakiakisi mazingira ya asili na samaki wanaogelea kwa utulivu ndani yake. Huu huongeza uzalishaji, hivyo kuongeza kipato na chakula.

Bwawa la kufugia samaki likiwa na maji masafi yanayong'aa hadi chini, huku samaki wadogo wa aina mbalimbali wakiogelea kwaa utulivu huku wakifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa bwawa huu unaonesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalishwa kwa tija.

Samaki wa urembo wa rangi nyeupe, dhahabu na nyeusi wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi. Wakiwa wanamelemeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Mabwawa ya kufugia samaki wenye afya nzuri yakiwa na maji yaliyojaa huku samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa hizi unaonyesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji Bora wa samaki na unaozalisha kwa tija.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya yakiwa na maji masafi yanayong'aa chini ya mwanga wa jua. Samaki wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio huu mzuri wa bwawa unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Samaki mkubwa wa urembo mwenye rangi nyekundu, anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye tangi la kioo. Anatunzwa kwa uangalifu, fugaji huu wa samaki hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Bwawa dogo la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji ya masafi yanayong'aa hadi chini, huku samaki wadogo wa aina mbalimbali wanaogelea kwa utulivu wakifurahia mazingira safi na salama, mpangilio mzuri wa mabwawa hawa unaakisi uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki wanaodhalika katika.

samaki wa urembo wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki hilo la maji, wametunzwa wametunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi nyeupe, dhahabu na nyeusi, wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo, wakitunzwa kwa uangalifu, ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

samaki wa urembo wa rangi nyeupe, dhahabu na nyeusi nawana ogelea kwa utulivu ndani ya maji safi wakiwa wana meremeta vizuri huku wakizunguka kwenye tanki la kioo, ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo manyumbani, au sehemu ya kibiashara.

Bwanmisitu aliyevalia nguo ya bluu amesimama karibu na shina la mti uliokatwa, huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linaonesha falsafa ya kata mti panda mti, inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira kwa kupanda miti mipya badala ya iliyokatwa.

Mandhari ya kijani kibichi yanayoonyesha uoto wa kijani kibichi mazingira haya ni ishara ya utunzaji wa mazingira

Watu mbalimbali wamesimama karbu na mashine wakishika miti falsafa hii inamaanisha kupanda miti iliyokatwa kwaajili ya kutunza mazingira

Mandhari ya kijani kibichi yanayozunguka bwawa la maji ni ushahidi wa mazingira hai ya msitu. Huku bwawa hilo lenye majani yanayoelea juu ya maji, ni sehemu muhimu ya mimea na viumbe hai wanaotegema misitu kwa makazi. Mazingira haya ni mfano bora wa usimamizi wa misitu na umuhimu wa kulinda rasilimali za asili kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo.

Bwana misitu anamwagilia miche iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake kwa uangalifu. Ili kuhakikisha miche hii inakua na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

katika juhudi za uhifadhi na undelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani. Pembeni bwana misitu aliyevalia nguo nyeusi akitoa maelekezo muhimu ya kazi zake kwa uangalifu, akihakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.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

Katika shamba mabomba maalumu ya rangi nyeupe na kijivu, yakiwa yamepangwa kwa ustadi, huku juu yakiwa na mashimo ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imechepua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi vizuri bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima anakagua mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri juu ya mabomba maalum yenye mashimo yaliyopangwa kwa ustadi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Maboksi maalumu ya rangi nyeupe yakiwa yanajaziwa maji huku ndani yake yana mimea ya kijani kibichi iliiyopandiwa vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyayushwa kwenye maji.

Katika bustani yenye mimea ya kijani kibichi

Bomba maalum la kisasa lenye rangi nyeupe likiwa na mashimo kila upande, huku ndani yake mimea midogo ya kijani kibichi ikianza kustawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo vikubwa vya kisasa vyenye rangi nyeusi vikiwa nje, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, na vingine vikiwa na maji. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponic, unachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mmea mdogo wa rangi ya kijani kibichi ulioshamiri vizuri, umetolewa chini ya bomba maalumu ya haidroponi ikionyesha mimizi meupe yenye afya, huu ni mfano bora wa kilimo unaowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyusha kwenye maji.

Vyombo maalumu vyenye rangi nyeusi huku ndani yake kukiwa kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri sana, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinawezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo maalumu vya rangi nyeupe vikiwa vimebeba mimea

Bomba maalumu la rangi ya kijivu huku kuna mimea iliyostawi. kwa kutumia virutubisho vilivyoko kwenye maji

Mmea wa kijani kibichi ukiwa umestawi vizuri juu ya bomba maalumu la rangi nyeupe na lenye mashimo upande wa juu. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.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

Ndani ya bustani ndogo mabomba maalumu yamepangwa kwa mpangilio wa ustadi huku ndani yake kukiwa na mimea iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa, kuna bomba maalumu zilizopangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu; huko ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa tayari imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezeshwa mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Wafanyakazi watatu wanasimamia kilimo cha haidroponi ambacho mmea hulimwa bila kutumia udongo; bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki wa manzingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi sana.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wajuu, huku baadhi yake mimea michache imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hadroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalum ya rangi nyeupe na bluu yakiwa yamepangwa kwa ustadi huku yakiwa na mashimo upande wa juu ambapo mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba dogo, kuna mabomba maalumu yaliyopangwa kwa ustadi, ya rangi nyeupe, yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu zenye rangi nyeupe, zilizopitishwa mipira midogo ya maji, huku ikiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya ndoo ndogo kuna mizizi ya mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Hu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya bustani ndogo vyombo na mabomba maalumu ni rangi nyeupe na nyeusi, yamepangiliwa kwa mpangilio wa ustadi huku ndani yake mimea kijani kibichi ikiwa mistawi vizuri huu ni mfano bora wa kilimo cha haidoponikin kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndoo maalumu ya rangi nyeusi, ikiwa na maji na mizizi iliyoshamiri kwa rangi nyeupe, ikionekana ikiwa na afya. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo maalumu cha rangi ya bluu kikiwa kimefunguliwa kikionyesha mizizi ya rangi nyeupe, ya mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri juu yake. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi, zikiwa na mashimo juu ambayo ndani yake baadhi ya mimea ya kijani kibichi tayari imestawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa la kisasa, mabomba ya rangi ya kijivu yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo kwa upande juu huku baadhi yake ya mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi unaotengeneza mimea bila kutegemea udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, ikiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani. mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa mboga zilizokaushwa au virutubisho vya viwandani.

Shamba kubwa sana la zao aina ya kabichi lililokomaa kwa rangi ya kijani. Kabichi hili hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa au kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.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

Wafanyakazi waliovalia mavazi maalumu ndani ya kiwabda cha kuchakata maua

Ng'ombe wakiwa wanatoa vichwa nje banda lililopangwa kwa mpangilio maalumu. Wanaonekana wenye afya na kutunzwa vizuri, ng'ombe hawa wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi na mtindi. Huku baadhi ya ng'ombe hawa pia hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu tayari kwa soko.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani anakagua nyanya za kijani kwa tabasamu kabla ya kuvuna na kusafirisha hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.

Gari aina ya trekta limefungwa mashine kubwa ya kulimia inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha misitali iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa inarahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa mda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mimea ya zao aina ya nyanya iliyopangwa vizuri kwa mstari, ulionyooka imeshamiri kijani kibichi, ikiwa na matunda yaliyokomaa vizuri, tayari kwa kuvunwa na kusafirishwa hadi kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani vyenye viwango yva ubora wa kimataifa.

Wafanyakazi wakiwa kiwandani wanapanga maparachichi ya kijani yaliyokomaa kwa uangalifu kwenye maboksi tayari kwa kusafirishwa, wamevalia mavazi ya kujikinga ili kuhakikisha usafi na ubora wa matunda haya, maparachichi haya ni sehemu ya kilimo cha kisasa kinacholenga soko la ndani la kimataifa.

Shamba kubwa la kisasa la matunda lenye mpangilio mzuri likiwa na mimea iliyostawi, huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva na kuwa mekundu na mengine bado ya kijani. Matunda haya huvunwa kwa uangalifu, kuchakatwa na kupakiwa kwenye vifungashio kiwandani kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Shamba la kabichi limejaa rangi ya kijani likienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia, kabichi hizi kukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo kukaushwa au kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa na afya inayoonyesha wametunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani kuwa bidhaa kama siagi na mtindi, huku baadhi yao hufugwa kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalam tayari kwa soko.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

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa shambani anakagua nyanya za kijani kibichi kwa tabasamu, kabla ya kuvunwa na kusafirishwa hadi kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani zenye viwango vya ubora wa kimataifa.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

Mashine kubwa na ya kitaalamu ya kuvunia mchele ikiendelea na kazi yake kwa kasi kwenye shamba kubwa lililojaa mimea iliyokomaa. Magurudumu yake yanapita taratibu juu ya magunia ya mchele yakivuna Kwa ustadi, na kuyakusanya kwa mpangilio mzuri.

Nyanya zilizoiva vizuri zikiwa zimepangwa kwenye vikapu vya rangi ya kijani ndani ya kiwanda, zikipita juu ya mashine tayari kwa kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za kiwandani, zenye viwango vya bora wa kimataifa.

Katika shamba kubwa na la kisasa mboga za majani zimepandwa zikiwa na rangi ya kijani kibichi zikienea hadi mbali katika mandhari safi na ya kuvutia, mboga hizi hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo hukaushwa, kusindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani na la nje.

Wakulima wanakagua shamba kubwa la mmea wa kabichi iliyokomaa kwa rangi ya kijani, ikienea hadi mbali kwa mandhari safi na ya kuvutia. Kabichi hii hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa, kusindikwa na pia kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imeapndwa juu yake. Kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba. Na kwa pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi kutoka kwenye mabomba.

Mtaalamu akikagua mfumo wa umwagiliaji kwa matuta na pembeni kuna paipu za maji kwaajili ya kumwagilia

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye tuta lililopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka vizuri kutoka kwenye mipira ya maji.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi katika kila tuta.

Bwana misitu akiendelea kumwagilia miti iliyopangwa kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake, anamwagilia kuangalia ili kuhakikisha mechi hii inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na msituni, kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi ni siku kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi mkubwa sana kwenye shamba lenye matuta, kila tuta lina nafasi na udongo mweusi wenye rutuba. Katikati kuna mabomba yanayopitisha maji yanayotiririka kwa usahihi.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri; kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo wa rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji; unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Twiga mrefu amesimama karibu na miti na vichaka, akitazama kwa utulivu, huku kwa mbali sana maghorofa yanaonekana yakichomoza juu ya mandhari ya asili, hii inaonyesha mchanganyiko wa pori na mji.

Wanyama twiga wanazurula kwa utulivu katika majani ya kijani kibichi yaliyotapakaa juu ya mlima, huku miti mirefu ikitanda chini ya bonde mandhari hii ya asili inaakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika, ikielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Mto mrefu unatiririka katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu inayoshuka juu ya vilele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani ikitapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili inayopendeza.

Madhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani kibichi, na uoto wa asili wenye majani mazito ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti michache ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa la bluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na na mabonde na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Ziwa kubwa likiwa katikati ya mandhari ya kuvutia, yanye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa kwa majani mazito yenye rangi ya kijani huku anga likiwa lenye mawingu kiasi taswira hii inaakasi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi huku bonde na milima, ikiwa imefunikwa na uoto wa asili wa majani mabichi ya rangi ya kijani na anga ikiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito wa kijani. Huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri w asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana; yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito yenye rangi ya kijani, huku anga likiwa na rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde iliyofunikwa na majani yaliyokauka, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na barafu iliyoshuka juu ya vielele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani kibichi, ikiwa imetapakaa hapa na pale chini ya anga la bluu lililopambwa na mawingu meupe ikiunda mandhari alitulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kuvutia ya kijani kibichi na bonde kubwa lililofunika na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi ikiasi mwanga kwenda chini. Taswira hii inaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Twiga na pundamilia wanazunguka kwa utulivu kati ya majani ya kijani kibichi, yaliyotapakaa juu ya ardhi tambarare, huku miti mirefu ikionekana kwa mbali na mandhari hii ya asili ikiakisi uzuri wa mazingira ya kiafrika yakielezea uhusiano wa karibu kati ya wanyama wa porini na mazingira yao ya asili.

Mandhari ya kuvutia sana ikiwa na jua linalozama kwa mbali, likiacha mwanga wa dhahabu, unaomulika miti na nyasi kwa upole, ukimya umetanda na mazingira yanatoa uhisia wa utulivu na uzuri wa mwisho wa siku.

Mto mkubwa sana unakatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima inayoonekana kwa mbali imefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili; wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mto unatirirka katikati ya mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utuliviu wa mazingira.

Mbuzi mwenye afya nzuri kasimama shambani akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri, hii ni moja mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa nyama au kazi na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unao zingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wakubwa kwa wadogo, wamesimama bandani wakiwa na nguvu ya mwili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya: maziwa, nyama au kazi. Na inaakisi mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Kundi la wafugaji wa nyuki wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga, wakikagua mizinga ya mbao kwa uangalifu huku wakihakiki uwepo na ubora wa asari. Ufugaji huu wa kisasa unachangia kipato na rishe kupitia uzalishaji wa asari bora.

Mfugaji aliyevalia suruali na shati la bluu wa kiume, amesimama pembeni ya mifugo yake mingi kama bata na kuku, akiilisha mifugo hii ina afya na nguvu ikiwa nje katika mazingira safi, na yanayovutia ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Wafugaji wawili waliovalia barakoa, wanakagua kuku waliotoa vichwa ndani ya mabanda yaliyopangiliwa vizuri kwa mstari. Banda hili ni safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri miche hii imepandwa kwenye udongo ya rutuba, mpangilio makini wa shamba hili la kisasa unaakisi dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio tofautitofauti vya mbegu vikiwa vina picha ya mimea iliyostawi vizuri sana, ikiakisi ubora wa bidhaa zilizo ndani juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "STARKE AYRES", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi ya kijani, vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri sana yakiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio hivi kuna maandishi yaliyoandikwa "TECHNISEM" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi kila mche ukiwa katika chombo chake maalumu kwa ajili ya amatumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi michanga iliyopangwa katika miche mbalimbali. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba mpangilio makini wa shamba hili unadhihirisha dhamira za kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mmoja katika chombo chake. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, mpangilio makini wa miche hii unadhihirisha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio kimoja cha mbegu kimebeba rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea uliositawi vizuri, ikiashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi "EASEED" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kimoja cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, huku juu kina picha ya mmea uliostawi vizuri sana ikiashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya kifungashio Kuna maandishi "royal seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio viwili vya rangi ya kaki vikiwa na mbegu ya mahindi na maharage vimepangwa vizuri juu ya rafu, muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu unaweza kutegemea na kuthaminiwa katika kilimo cha maharage na mahindi kwa ajili ya chakula na biashara.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi tofauti zikiwa na picha, mimea na matunda yaliyostawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kuna maandishi "start ardhi" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu vilivyobeba rangi tofauti vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi "Vuna Seeds" ikiwa ni alama yankuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Muuzaji amesimama pembeni ya rafu iliyopangwa vifungashio vya aina mbalimbali vya pembejeo ya kilimo na dawa za mifugo, wakulima huja mahali hapa ili kujipatia pembejeo bora na dawa za mifugo, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulianda afya ya mifugo yao.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahii. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mpira ya maji inayosaidia kilimo cha umwagiliaji cha uhakika.

Kifungashio kimoja cha rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri ukiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "ea seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vingi vya mbegu vilivyobeba rangi tofautitofauti, vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri, yakiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio kumeandikwa jina "stack ice", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo chenye mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye chombo maalumu. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba.

Kifungashio kimoja cha rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana ukiashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "EASEED" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya dhahabu na kijani kikiwa na picha ya mmea uliyostawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kimeandikwa jina “royal seed” ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotumika kwa ajili ya kilimo, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vikapu, mbegu hizi kama vile; maharage, mtama ,mahindi na nyinginezo. Zinakisudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye vyombo maalumu. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba. Mpangilio makini wa mimea hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi ilyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha ndani ya chombo maalumu kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, mpangilio makini wa miche hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujayo wa kilomo.

Kifungashio kimoja cha mbegu kimebeba rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana kuashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina(singotip), ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu vya rangi mbalimbali zikiwa na matunda na mimea iliyostawi vizuri zikiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "SEED" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Nje ya duka kuna mbegu mbalimbali bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo. Zikiwa zimepangwa kwenye vyombo mbalimbali kama magunia na ndoo. Mbegu hizi kama vile maharage, mtama, mahindi, ulezi, dengu na nyinginezo zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifunfashio kimoja chenye rangi ya njano na kijani huku kukiwa na picha ya kabichi iliyo stawi vizuri ikiashiria ubora wa mbegu hizi juu ya kifunfashio kuna maandishi iesi ikiwa ni alama ya ubora katika kilimo cha mbegu bora .

Vifungashio vya rangi ya kijani zikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri sana, ikiashiria ubora wa mbegu zinazopatikana katika kifungashio hiki juu ya kifungashio kimeandikwa jina "tecknisem", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa hatua sahihi. Kila mche upewa nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri juu ya udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa shamba hili, unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi wa msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi Kila mtu akiwa na nafasi ya kutosha, kwa ajili ya kukua vizuri huku imepandwa kwenye udongo mweusi, wenye rutuba mpangilio wa makini wa shamba hili unahakisi za mila kupata mbegu yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Ndani ya banda kubwa safi na la kisasa lililojengwa vizuri, kuna mbwa mwenye manyoya angavu anakula chakula. Mbwa huyu anaashiria afya njema huku akionyesha malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao yamejengwa kwa mpangilo unaozingatia afya na ustawi kwa wanyama na mifugo, ikiwa na nafasi ya kutosha ya huingizaji hewa kwa wanyama, na kulinda dhidi ya mvua na jua kali.

Mbwa mkubwa sana, wa rangi ya udongo na manyoya yanayong'aa kwa kupendeza yakiakisi afya yake. Amekaa mbele ya banda, huku mwonekano wake ukiashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mbwa mkubwa amesimama kwenye mlango wa banda la mifugo, iliyotengenezwa kwa mbao iliyojengwa kwa mpangilio, ukizingatia afya na ustawi wake, ikiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya uingizaji hewa kwa wanyama hao, na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Farasi ambaye ni mnyama pori mwenye nguvu na umbo la kuvutia ,akiwa katikati ya miti mirefu ya msitu huku wamebeba mtu mgongoni, anatembea kwa utulivu ndani ya mazingira ya asili ,akiakisi uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama pori.

Twiga warefu watatu wakiwa porini wanatembea taratibu pembeni ya ardhi yenye nyasi za kijani kibichi, kati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi. Ni miungoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyamapori vinavyowavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.

Twiga mrefu akiwa porini anatembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi kavu, kati ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache. Ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyamapori, vinavyowavutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi.